Hizi ni sodo zinazotumiwa na wasichana wakati wanaona hedhi. Sodo hizi zimeandikwa confidence kumaanisha zimetengenezwa na kampuni ya fulani, zimewekwa juu ya meza zikiwa zimetapakaa na kuwa mingi.

Mtoto anapewa chanjo. Chanjo husaidia sana kukinga magonjwa tofauti tofauti. Kwa hivyo, madaktari wanapotoa amri na kuambia wazazi wapeleke watoto wao kupata chanjo, mtu anafaa kutia hayo manani na kuona kuwa mtoto wake amepata chanjo.

Mtu huyu anamwagia mahindi kwenye shamba dawa. Amevalia nguo ya kazi, huku amejikinga kwa kutumia barakoa na pia glavu za mkono.

Mmama aliyevalia barakoa anaonyesha mtoto jinsi ya kunawa. Mtoto amesimama akimwangalia jinsi anavyo nawa. Ananawa kutoka kwa mtungi mkubwa ulio na maji huku hayo maji yakitiririka na kuingia ndani ya ndoo.

Hapa ni watoto wanafanyiwa chanjo. Mtoto ambaye amevalia nguo yenye rangi nyekundu amechanjwa sasa anapakwa rangi kwenye kidole chake kidogo. Anayempaka kidole ni nesi.

Kuna watu wengi waliokusanyika na wamekaa kwenye viti. Kwenye kiti kimoja, kuna mama amekalia, akiangalia daktari aliyekuwa amebeba kifaa cha matibabu kwa mkono. Daktari huyu amevalia barakoa, na anachunguza huyu mgonjwa.

Nesi ambaye amevalia nguo za matibabu, ananyunyizia mtoto dawa kwa mkono. Mtoto huyu amebebwa na mzazi wake huku akimpanua mdomo. Kando yao kuna watu wengine tena wanaozungumza.

Mimea zinanyunyuziwa dawa. Anayenyunyuza dawa amevalia nguo ya rangi nyeupe, huku pia amekinga mkono kwa kutumia glavu. Pia, dawa yenyewe amebeba kwenye kibuyu kikubwa.

Kuna mporomoko wa udongo pamoja na mafuriko. Maji yameharibu barabara na tena barabara imebomoka hadi watu hawawezi wakapitia ama magari. Watu wengi wamekusanyika kuangalia mafuriko hayo na maporomoko.

Hii ni wodi ya hospitali ambapo wagonjwa wamelazwa. Kuna wagonjwa ambao wanaweza kuwa hawana nguvu ya kwenda hospitali na kurudi nyumbani. Wagonjwa kama hao hupewa chumba pahali ambapo wanaweza lala huku daktari akiwaangalia na kuwapa matibabu ya kila siku.

Mtoto anapewa chanjo huku akishikwa na mamake na daktari akimdunga sindano. Chanjo ni mzuri kwa maana inasaidia kwa kukinga magonjwa.

Mwanamume amelala kwenye kitanda huku amefungua mdomo. Kuna mhudumu wa afya ambaye amevalia barakoa na glavu za kinga mkononi, ambaye anamwangalia mwanamume huyu mdomo. Kando yake kuna madawa na pia kuna vifaa vya matibabu.

Maji yanayoonekana kuwa mafuriko yamejaza eneo na tena kuna nyumba mingi zinazoonekana na nyumba hizi ni za udongo na kuna nyumba moja ya mabati.

Matibabu ya meno, ni matibabu ya maana sana, daktari wa meno hufunza watu na kuwaambia watu kuwa wanafaa kuwa wanaangalia uzuri ama afya ya meno yao, kwa hivyo ukiwa na shida ya meno unaweza enda na ukaona daktari wakati wowote na kutibiwa inavyofaa.

Mhuduma wa afya, ambaye amevalia sare za kazi na barakoa, anatumia sindano kutoa dawa kwenye chupa. Pia nyuma yake, kuna wahuduma wengine ambao wanashughulikia watu.

Mikono yanaoshwa kwa kutumia sabuni yanayotoa povu. Mikono hizi zinaoshwa zikiwa pamoja na kuna povu mingi inayoonekana kutokea.

Mzee aliyevalia kofia ameketi kwenye kiti, huku muhudumu wa afya ambaye amevaa barakoa akimdunga sindano karibu na bega. Muhudumu huyu amevalia sare zake za kazi. Pia kando yao kuna watu ambao wanatembea.

Msichana muislamu aliyevalia gauni nyeusi amesimama, huku kando yake kuna wanyama ambao wamekufa. Wanyama hawa wanakaa mbwa na wote wamelala chini, huku hawana uhai. Pia, kuna mchanga mwingi na miti hayana matawi.

Hapa kwenye chumba cha matibabu kuna mgonjwa ambaye amelala juu ya kitanda. Kando yake kuna madaktari watano ambao wamevalia mavazi rasmi za matibabu. Pia wamevalia barakoa na wakafunika kichwa. Kwa mkono pia wamevalia glavu.

Mgonjwa amelala kwenye kitanda na kufungua mdomo, huku madaktari wawili ambao wamevalia miwani na barakoa, na glavu za kinga, wakimwangalia meno, mmoja anamlika huku mwingine amebeba vifaa vya matibabu.

Watu wengi waliovalia barakoa wamekaa kwenye laini moja refu. Kuna mhuduma ambaye anawadunga sindano kwa mkono mmoja baada ya mwingine.

Mmaasai aliyejifunga leso lao la maasai, amevalia barakoa na kuketi. Kuna mhudumu wa afya, ambaye pia amevalia barakoa na sare zake za kazi akimdunga shindano kwa mkono.

Hapa pamekauka sana, na kuna tu mawe na mti mmoja ambao hauna hata matawi, mbali kidogo kuna mawingu yanayoonekana vizuri sana.

Mwanamume aliyevalia ovaroli anabonyeza kifaa cha kutoa sabuni akiwa amesimama karibu na sinki ya maji, anaonekana kuwa katika mazingira ya kazi, akijiandaa kunawa mikono kwa ajili ya usafi.

Mwanamke mmaasai, amevalia shanga kwenye shingo na kichwa. Ameketi kwenye kiti, huku amebeba mtoto. Mbele yake kuna nurse ambaye amevalia barakoa, na nguo za matibabu, huku anatumia sindano lake kutoa dawa kwenye chupa.

Hapa ni kwenye chumba cha kufanya oparesheni, kuna madaktari ambao wamevalia sare zinazofanana, huku wote wamevalia barakoa na glavu za kinga mkononi. Kuna mgonjwa aliyelazwa kitandani huku madaktari wengine wakibeba vifaa vya matibabu mkononi.

Kuna maji yanayotoka kwenye bomba. Maji haya yanaonekana kuwa safi sana. Mwanamke naye, ananawa mikono yake huku anatabasamu.

Mafuriko yamejaza boma ya watu. Kuna msichana na mwanamke ambao wanatumia besheni na ndoo kuchota maji hayo huku wakiyamwaga nje ya boma.

Mzee ambaye amevalia barakoa, amefunga macho kwa uchungu, huku nurse anamdunga mkono sindano. Nurse huyu haonekani ila, amemshika huyu mzee mkono akimdunga.

Wamama wawili wanateka maji. Mmoja ameshikilia kibuyu huku mwingine akifungulia maji kwenye bomba. Mmoja, mwenye ameshikilia kibuyu anaangalia jinsi ambavyo maji yanatoka.

Mafuriko yamejaza makaazi ya watu. Kuna nyumba ya nyasi, ambayo imeingiwa na maji na watu wanatoa vitu ndani ya nyumba. Kuna watoto ambao wanatembea kwa maji na pia watu wazima, huku wamebeba vitu.

Huu ni utangazaji wa bidhaa, ambao pia ni dawa. Dawa hii inaeza tumiwa kutibu magonjwa tofauti tofauti. Kwa hivyo inatangazwa naku , ili kufikia watu wengi tofauti tofauti, ambao wanaeza kuwa wanahitaji dawa hili.

Mtoto amebebwa na mama yake wakiwa kwenye ofisi ya daktari, huku daktari aliyevalia barakoa na sare za matibabu akiangalia huyo mtoto. Mtoto huyu pia ako na kifaa chake cha kucheza mkononi.

Watu wamekusanyika pamoja wakiangalia jinsi maji inavyotoka kwenye bomba. Kati ya watu hawa kuna wazungu na pia kuna watu weusi. Kuna vibuyu vingi ambavyo vinatumiwa kuteka maji.

Mwanamke mjamzito amelala chini huku akiguzwa tumbo na mkunga. Mkunga huyu anakaa kuwa mzee. Pia kuna mama wengine wajawazito watatu, ambao wamekalia kwenye kiti wakiangalia.

Watu wengi wamekusanyika kuangalia nyumba inayoporomoka. Nyumba hii imeporomoka na kufunika watu wengine. Kuna wakaazi ambao wamevalia nguo rasmi za kazi wanaosaidia watu ambao wameumia.

Hapa ni kwenye chumba cha matibabu. Kuna vitanda vingi ambavyo vimepangwa kwenye line . Vitanda hivi vina godoro na vimefunikwa. Pia, kuna mhudumu wa afya ambaye anatembea kule ndani. Kwa ukuta kuna runinga ambayo imewashwa.

Wanakijiji ambao ni wanawake, wameketi chini kwa nyasi huku wamejifunika na leso. Mbele yao, kuna mmama mmoja ambaye amevalia nguo, ama sare za matibabu, anaye waongelesha.

Kuna msichana ambaye anatabasamu, huku amesimama mbele ya hospitali. Nyuma yake kwa ukuta kuna maandishi yanayosema Fine Touch Dental Care na pia mbele yake kuna maandihi mengine.

Daktari wanaangalia meno ya mgonjwa. Mgonjwa huyu amelala huku amefungua mdomo. Daktari hawa watatu pia wamevalia barakoa na sare zao rasmi za kazi.

Wanaoonekana kuwa wanafunzi wanaosha mikono kwa maji inayotiririka. Wanatumia sabuni kuosha mikono na pia wamevaa barakoa na kusimama mbalimbali.

Daktari aliyevalia sare zake, amebeba dawa kwa mkono, huku mtoto mchanga aliyebebwa na mamake akipanuliwa mdomo na kuekewa dawa. Watu wawa wawili wanatabasamu wakiangalia mtoto.

Kuna nesi na mzazi wa mtoto. Mzazi huyu amebeba mtoto wake mchanga, mdogo kabisa. Nesi huyu na mzazi, wote wamevalia barakoa. Mtoto anadungwa sindano la mkono.

Hospitalini, mtoto aliyezaliwa akifunikwa na kitambaa vizuri na nesi, nesi huyu anamwangalia mtoto akimbeba kitaratibu na kumfunika.

Daktari anaangalia mdomo wa mgonjwa. Daktari huyu amevalia glavu za kinga kwa mkono, huku pia ako na barakoa. Mgonjwa naye amepanua mdomo, huku daktari anaangalia akitumia vifaa vya matibabu.

Mhudumu wa afya ambaye amevalia miwani na barakoa anatumia sindano kwa kutoa dawa kwenye chupa. Nyuma yake kuna watu wengi pia ambao wamevalia barakoa na wamepanga laini.

Mama ambaye amebeba mtoto wake mdogo anampanua mdomo huku mhudumu wa afya aliyevalia barakoa akimpea mtoto huyu dawa kwa mdomo. Kando yake, kuna wahuduma wengi pia wa afya ambao wamesimama huku mmoja akichukulia picha kwa kutumia simu yake ya mkono.

Daktari aliyevalia sare ya kazi na barakoa, anazungumza na mgonjwa. Kwwenye kichwa ako na kifaa ambacho hutoa mwangaza na amebeba kalamu kwa mkono, huku anaangalia mgonjwa huyu akiongea.

Nyumba ya ghorofa imeporomoka hadi chini. Kuna watu wengi ambao wanaangalia huku wasaidizi waki jaribu kutafuta vitu hapo ndani. Kando ya nyumba hilo kuna nyumba ingine ambalo limesimama tu.

Mtoto mchanga amelazwa kwenye kitanda huku daktari aliyevalia sare za kazi akimwekea dawa kwa mdomo. Kando yake kuna mzazi wa mtoto huyu ambaye amebeba simu kwa mkono na anaangalia mtoto akitabasamu.

Msichana aliyevalia barakoa, amebeba mtoto mdogo, na amemshika mguu, huku nesi aliyevalia sare zake za kazi, akimdunga mtoto huyu sindano kwa mapaja.

Kuna watu ambao wamevalia barakoa, na mmoja ananawa kwa kutumia sabuni ya povu, anasugua mikono pamoja, huku mbele yake kuna mtungi ambao unatoa maji.

Nesi ambaye amevalia sare za kazi na barakoa, anadunga mama aliyeketi na kuvalia barakoa sindano. Anamdunga sindano kwenye mkono. Pia kando yake, kuna mwanamme aliyeketi, huku akihudumiwa na nesi mwingine.

Msichana aliyevalia barakoa amefunua mkono wake huku daktari ambaye amevalia sare za matibabu akimdunga sindano kwa mkono.

Huyu mtu ananyunyuzia mimea yake dawa. Amevalia nguo ya kazi, huku ako na kofia kwa kichwa, barakoa, na pia glavu za kinga. Nyuma yake amebeba dawa yenyewe, huku akinyunyuza akisonga.

Hapa ni hospitalini, na kuna watu waliolazwa kwenye vitanda. Kuna mmoja aliyeumia mguu huku amefungwa bendeji kwenye mguu na damu inatoka.

Hapo panakaa pahali pa mganga. Kuna vitu mbalimbali ambavyo havieleweki. Pia kuna chupa zilizowekwa tu chini, vikiwa vimetapakaa. Kando yake kuna mtu aliyekuwa amekalia na kuvaa nguo nyeusi huku amebeba kitu kwa mkono. Pia kuna bibilia imefunguliwa kando.

Kuna maandishi yaliyobandikwa kwenye mti. Maandishi haya ni kuhusu daktari anayeitwa Chikonko, anayefanya kumfuta mpenzi, na kusaidia na biashara na nyota. Pia kuna number yake ya simu. Kuna mwanaume ambaye amesimama kando ya mti huo, akiangalia maandiko hayo.

Kuna maandiko yaliyoandikwa kwa kutumia kalamu yenye rangi nyekundu. Maandiko haya ni kuhusu daktari anayetibu nguvu za kiume, anapeana dawa za mapenzi na menginevyo, kando ya andiko hili kuna mzee aliyesimama na kulitazama.

Hapa kuna mwanaume ambaye amevalia barakoa na kitu kwa kichwa. Kuna madawa mengi ambayo yako mbele yake. Madawa haya, anayachukua moja kwa moja akiyapanga kwa ki box kidogo.

Matibabu ya meno yanafanyiwa na daktari wawili. Kuna daktari mkuu anayesimamia matibabu yenyewe na kuna nesi ambaye ni msaidizi wake. Unapokua na shida kwenye meno yako unaeza enda ukaona daktari wa meno na kushughulikiwa inavyofaa.

Huyu ni mganga. Mganga huyu amevalia nguo ya rangi nyekundu. Pia ameweka kitu kwenye shingo lake huku anakata miti midogo midogo kwa kutumia panga.

Chumba cha watoto wadogo ambao wamezaliwa tu hivi sasa. Kuna nesi wawili ambao wanahudumia hawa watoto. Watoto hawa wamelazwa kwenye vitanda tofauti tofauti.

Hapa ni kwenye chumba cha kufanyiwa operesheni ,Kuna madaktari na nesi ambao wamevalia barakoa na glavu za kukinga mkono pia mgonjwa ambaye amelazwa kwenye kitanda huku daktari ambaye anatumia kifaa cha matibabu anamwangalia .

Wahudumu wa afya wawili wamevalia barakoa na nguo za matibabu. Mhudumu mmoja anaangalia mzee aliyekuwa ameketi kwenye kiti.

Daktari wa macho anatumia kifaa maalum na kuangalia macho ya mgonjwa . Mgonjwa huyu ameekelea macho kwenye kifaa hiki huku daktari akitazama macho yake.

Mhudumu wa afya aliyevalia miwani na sare za kazi amefungua mtoto mdogo huku akimwekea dawa kwa mdomo. Mtoto huyu amebebwa na mzazi huku akimwangalia.

Nesi ambaye amevalia nguo rasmi ya kazi pia barakoa, anaandika kitu kwa mapaja yake. Kando yake kuna mtoto ambaye anaangaliana. Kwa ukuta kuna mchoro wa vitu za watoto.

Mama amejifungua. Amebeba mtoto wake huku amemfunika na kitambaa chenye madoadoa mekundu. Pia, kuna mwanasiasa mwanamke kando yake, ambaye amemletea vitu vingine, na anaangalia akitabasamu.

Nesi amevalia sare za hospitali, pia amevalia barakoa. Nesi huyu anatumia sindano kutoa dawa kwenye chupa ikiingia kwa sindano.

Kuna aina ya daktari mbalimbali wanaotibu sehemu mbalimbali. Kuna daktari wa macho ambaye unapoenda kwake ukiwa na tatizo la macho, anakuangalia macho na kukuambia shida ambalo unayo . Baadaye atakupa matibabu mazuri yawezekanavyo.

Mhudumu wa afya aliyevalia barakoa na glavu za kukinga mikononi anaangalia mgonjwa kwenye mdomo. Pia kando yao kuna watu ambao wamesimama kwenye laini.

Mfanyikazi ambaye amevalia sare za kazi na pia barakoa na kofia, ananawa mikono kwa kutumia sabuni. Mbele yake kuna mtungi ambao uko na maji, ambao anatumia kusafishia mkono.

Mama amebeba mtoto wake mdogo kabisaa kwenye mkono. Amevalia nguo ya hospitali. Ameketi kwenye kitanda huku kando yake kuna neti ya kukinga mbu.

Ni mama mja mzito amelala huku mama mwingine akimguza tumbo, amelala akiangalia juu huku mama mwingine amemfunua tumbo nakumguzaguza.

Mimea inanyunyuziwa dawa inayoua wadudu. Mimea hizi zimepangwa kwenye laini vizuri. Anayenyunyuzia mimea hizi dawa , amebeba kifaa cha kunyunyuza dawa kwa mgongo huku amevalia barakoa na glavu za mikono.

Nesi aliyevalia miwani na nguo rasmi ya kazi, ananyunyuza dawa kwa mdomo wa mtoto. Mtoto huyu amebebwa na mzazi wake na kupanuliwa mdomo ili dawa iingie.

Mama amejifungua mtoto mchanga mrembo sana. Amebeba mtoto huyu huku akitabasamu. Kando yake kuna neti linalokinga mbu. Pia, mtoto amevalishwa nguo yenye rangi nyeupe.

Watu wengi wamekusanyika huku baadhi yao wamevalia barakoa na glavu za kinga mkononi. Pia, kuna wale ambao hawajavalia barakoa. Watu hawa wanaongea huku nyuma yao kuna machupa marefu na miti mingi.

Mhudumu wa afya ambaye amevalia sare za kazi na glavu kwa mkono, anadunga mtoto sindano kwa mapaja. Mtoto huyu amebebwa na mamake mzazi huku aka akiangalia jinsi anavyodungwa.

Daktari wa macho anatumia kifaa cha matibabu kuangalia macho ya mgonjwa. Ameketi kwenye kiti, huku amevalia sare zake za kazi. Mgonjwa huyu naye pia ameketi, akieka macho kwenye mashine ikiangaliwa.

Nesi ambaye amevalia barakoa na glavu za kinga anaosha ama kupanguza mashine za matibabu. Mashine hizi zimepangwa kwenye chumba cha matibabu na nesi huyu anaziangalia akizipanguza na kuzisafisha.

Mama na vibuyu vyake anachota maji kutoka kwenye bomba. Maji haya yanatiririka yakiingia ndani ya kibuyu. Pia kando yake kuna mwanaume ambaye amevalia barakoa, akiwa amebeba kibuyu kwenye mkono. Ndani ya jumba la maji, kuna mtu amesimama pale ndani na nguo nyeupe.

Kuna maporomoko na watu wengi wamekusanyika kuangalia. Maji pia yametapakaa huku yakiwa machafu na yanateremka. Watu wamejishika kwa uoga na kushangaa.

Mwanamume mmoja amelala akiwa amevaa barakoa, huku kando yake kuna mwingine ambaye pia amevalia barakoa na nguo rasmi ya daktari, huyu daktari anajaribu kumguza aliyelala mapaja na mguu.

Kuna watu wengi na vibuyu. Watu hawa wanajaribu kuteka maji. Kati ya hawa watu kuna watoto pia ambao wamesimama kando na vibuyu vyao. Nyuma yao utaona kuna mchanga na nyumba mingi zilizopangwa kwenye laini.

Mzazi aliyebeba mtoto wake mchanga anampanua mdomo, huku daktari aliyevalia vazi la matibabu anamwekea dawa kwa mdomo. Hawa watu wawili wanaangalia huyu mtoto.

Daktari wa meno akijaribu kuangalia meno ya mgonjwa. Kuna magonjwa tofauti tofauti ya meno. Unaweza enda pia kwa daktari wa meno ikiwa unataka tu kuangaliwa hata kama uko tu sawa. Ni vizuri kutembelea daktari wa meno wakati wowote.

Mafuriko ya maji ya matope kwenye barabara. Kuna magari mingi ambayo yanajaribu kupita kwenye maji haya. Gari moja ndogo inafu iko karibu kufunikwa na maji.

Jumba hili limechomeka. Kunaeza kuwa na sababu tofauti tofauti inayofanya nyumba kuchomeka. Kwanza inaweza kuwa utumizi mbaya wa moto kama vile kiberiti, pia, utumizi mbaya wa umeme unaeza fanya moto ukatokea na ukachoma nyumba.

Kama tu binadamu, ng'ombe pia hupewa chanjo na kutibiwa akiwa mgonjwa, anapewa chanjo ili kuwaepusha na magonjwa ambayo yanaweza kuwashika, pia unapewa dawa ili wasaidie kwa kutoa mazao mazuri.

Daktari wa meno anajaribu kuangalia meno ya mgonjwa wake. Ukiwa una ugonjwa wa meno na uende hospitalini, utapata daktari ambaye atakuwa anakuangalia meno na kukupa matibabu yanayofaa.

Kuna mtoto, aliyekalia kwenye kiti katika chumba cha matibabu. Mbele yake, kuna daktari ambaye amevalia sare zake za kazi, pia akitengeneza dawa.

Watu wamekusanyika pamoja wakiwa wamevaa barakoa kila mmoja. Wamebeba mikono juu kana kwamba wana furaha, huku wengine nao, wamekaa kwenye viti.

Watu wanatoa takataka na uchafu mwingi sana ambao umeekwa pamoja. Watu wanatumia vijiti kuvitawanya huku wanavichoma. Kuna moshi inayoonekana kutoka kwa taka taka hizi.

Nesi ambaye amevalia barakoa na sare lake rasmi la kazi, anatumia sindano kutoa dawa kwenye chupa ambalo amelibeba kwa mkono.

Kuna mafuriko kutokana na mvua mingi ambao umekuwa ukinyesha kwa muda mrefu . Maji hayo yameharibu nyumba ya watu na kubeba vitu vyao ikienda na maji.

Mtoto ananawa mikono kwa sabuni kutoka kwa mtu mzima aliyemsaidia kuweka dawa ya kusafisha mikono. Wote wamevaa barakoa mbele ya tanki la maji lililoandikwa UNICEF.

Gari limepata ajali, na tena watu wengi wamekusanyika sana, wakiangalia na kustaajabu. Kuna watu ambao wanasaidiana, huku wengine wakiangalia kwa huzuni.

Mtoto ameshikwa na mamake, huku nurse aliyevalia nguo yenye rangi nyeupe akimdunga sindano kwa mkono. Kando yao pia kuna nurse wengine ambao wamesimama wakiwa wamevalia nguo nyeupe.

Mhudumu wa afya ameketi na mzazi huku akimwongelesha. Mhudumu huyu amevalia barakoa na miwani. Pia amebeba kalamu mkononi. Mzazi naye amebeba mtoto wake huku akiangalia mhudumu huyo.

Mwanamke amelazwa huku amefungua mdomo. Kando yake kuna nesi na daktari aliyevalia barakoa. Mmoja anamulika mdomo wa mgonjwa huu, huku mwingine anaangalia na kutumia kifaa cha matibabu.

Muhuduma wa afya anaonekana kubeba mtoto, huku akizungumza na mzazi wa mtoto. Mtoto huyu amelala na amefunikwa na leso. Muuguzi huyu anaongea, huku anatumia ishara pia ya mkono.

Mwanaume mkubwa ambaye amevalia barakoa vibaya, anadungwa sindano kwa mkono. Anayemdunga sindano ni mwanaafya ambaye amevalia barakoa na glavu za kinga.

Ibuprofen ni dawa ambayo inatumiwa kupunguza uchungu. Ukiwa uko na uchungu wa aina yoyote na ukaenda kuona daktari anaweza akakupea dawa ya ibuprofen kupunguza machungu hayo.

Mgonjwa amelalishwa kwenye kitanda huku amefungua mdomo. Kando yake kuna wahudumu wawili wa afya ambao wamevalia sare zao za afya pia na barakoa na glavu za kinga mikononi. Wanamwangalia mgonjwa huyu mdomo huku mmoja anamulika na mwengine akitumia kifaa cha matibabu kumwangalia meno.

Kuna maji mengi kwenye barabara pahali ambapo gari, watu na pia pikipiki zinapitia. Kuna mtu ambaye anatembea kwa maji haya huku amebebea begi kwa mgongo.

Nyumba limeporomoka na watu wengi wamekusanyika kuangalia. Kuna watoto pia wamesimama kando wakiangalia. Kando yao kuna nyumba zingine ambazo zinakaa kuzeeka.

Watu wawili wamesimama wakitabasamu, wakipigwa picha. Mmoja ni mwanaume ambaye ni mweupe, na mwingine ni mmama ambaye ni mfupi na ni mweusi. Nyuma yao kuna maandishi ambayo yameandikwa, yakiwa ni choo.

Maeneo ya makazi yamezingirwa na mafuriko ya maji ya matope. Watoto wawili wanaonekana wakiwa ndani ya maji, inayowafikia kiunoni, huku nyumba za mabati na mbao zikiingiwa na maji. Hali inaonyesha adhari kubwa ya mafuriko kwa wakazi.

Wasichana ambao wamebeba vibuyu kwenye vichwa vyao. Wasichana hawa wamevalia shanga huku mwingine amejishika akihurumika.

Wasafishaji wanatoa takataka kando ya barabara. Wamevalia barakoa huku pia wamevaa mavazi ambayo yamewakinga mwili mzima. Wanafagia takataka hizo wakiziweka pamoja.

Mgonjwa amelala akiangalia juu, huku amevalia miwani. Amefungua mdomo na kuna nesi ambaye amevalia barakoa na glavu za kukinga mkono, akimuangalia meno.

Ng'ombe huyu amefariki kwa sababu ya ukame. Ukame ni ukosefu wa maji na chakula. Ng'ombe sanasana huishi kwa vitu viwili ambavyo ni maji na nyasi ambayo ni chakula yao, kwa hivyo wakati ambapo hakuna nyasi na hakuna maji ya kunywa, ng'ombe huchoka, kukosa nguvu na hufa.

Watu wa kijiji wanateka maji kutumia vibuyu. Wako na vibuyu vingi sana, ambavyo wanaeka kwa bomba la maji na wanabeba wakienda nazo nyumbani. Kuna watoto na watu wakubwa pia.

Hapa ni kwenye hospitali la macho. Kuna mgonjwa ambaye anajaribu kuangaliwa macho. Daktari naye amevalia barakoa, huku akichunguza macho ya mgonjwa huyu.

Hapa ni kwenye chumba cha watoto wachanga waliozaliwa tu. Kuna nesi ambaye amevalia glavu za kinga kwa mkono na naangalia mtoto huyo ambaye amelala juu ya kitanda. Pia kuna nesi mwingine ambaye anaguza na kuangalia mtoto mwingine.

Kuna mgonjwa ambaye amelala kwenye kitanda, huku wahudumu wawili wa afya ambao wamevalia barakoa wakimuangalia meno. Wahudumu hawa, mmoja wao amebeba kifaa cha kuangalia meno huku mwenzake akimulika.

Nesi ambaye amevalia sare za kazi, amebeba mtoto mchanga sana mwenye amezaliwa tu. Amefunikwa kwa kitambaa chenya maridadi mazuri sana. Huyu nesi anamwangalia akitabasamu.

Maeneo ya hospitali na makazi, yamezingirwa na mafuriko ya maji ya matope. Kuna maandishi ambayo yanasema Ahero county hospital na kuna maji ambayo yametapakaa yakiingia pale ndani.

Hapa kwenye chumba cha matibabu, kuna watoto wamelazwa kwenye vitanda tofauti tofauti. Pia, kuna wazazi wao wamesimama kando yao. Alafu, kuna mkuu wa county wa Kisumu, ambaye anaangalia watoto hawa.

Kuna daktari aliyevalia barakoa. Daktari huyu anadunga mtu sindano kwenye mkono wake. Pia kando yake kuna vifaa ambazo daktari anatumia.

Mwanamke ameketi huku akiangaliliwa sikio. Kuna watu watatu ambao wamevalia nguo zinazofanana, ambao wanaangalia huyu mwanamke sikio.

Daktari akiwa amevalia barakoa na miwani anaangalia mtoto mchanga aliyelazwa kwenye kitanda. Kando ya daktari kuna anayeonekana kuwa mzazi wa huyo mtoto.

Mtoto mchanga aliyezaliwa, ambaye ameekwa kwenye chumba cha watoto, anaangaliwa na nesi ambaye amevalia sare za kazi. Nesi huyu anashika huyu mtoto huku akitabasamu.

Hapa ni kwenye hospitali na mama huyu amejifungua mtoto. Mtoto huyu ni mweupe na mamake amembeba huku akitabasamu akimwangalia.

Majengo yamebomoka vibaya sana, huku vipasi vikiwa vimetapakaa kila mahali. Kijana mdogo amesimama juu ya mbao, huku akifunika macho kutokana na vumbi lililotokea.

Mgonjwa amelala kwenye kitanda huku amepanua mdomo. Daktari ambaye amevalia barakoa na glavu za kukinga mkono, anatumia kifaa kuangalia meno ya mgonjwa huyu. Mwingine naye amesimama akimulika.

Watoto watatu wanaonyeshana mikono yao yanayo onekana kuwa machafu. Watoto hawa wamesimama kwa line , wakiwa wanatabasamu na kupigwa picha.

Darasa ambapo wanafunzi wameketi. Huku mwalimu amesimama pale mbele akiwa amevaa barakoa. Kando yake, kuna mwanafunzi anayeonyesha, pia mwanafunzi huyo amevaa barakoa.

Mafuriko yamejaza barabara na tena kuna magari mengi ambayo yanapita kwenye maji hayo mengi. Pia kuna watu ambao wanatembea huku wamejikinga.

Madaktari, nurse na mgonjwa, wako kwenye chumba cha kufanya operation . Kuna daktari ambaye amevalia barakoa na amefunika kichwa, na amebeba kifaa cha matibabu kwenye mkono. Pia kuna nurse kando yake, ambaye anamsaidia.